Hii ni tarakilishi uliyo juu ya meza, na upande unaonekana ni mgongo wa tarakilishi, wala sii kwenye skirini yake.na mgongo wake una maandishi inayoeleza kuwa tarakilishi hii inayotumika kwa mambo ya masomo pekee, bali sii kwa mambo mengine yanayo weza kupatikana kwenye mtandao.

Hii ni darasa ambayo inatumika katika shule. Wanafunzi hukaa huku wakifanya masomo yao ama wakielekezwa na mwalimu ama wahadhiri. Hili ni viti ambavyo vimepangwa kwenye laini dhihirisho kuwa kuna mpangilio unaofuatiliwa katika darasa hili na madirisha yamefunguliwa kateini zinaonekana kuwa inaruhusu mwanga kupenya ndani.